Wanaume tisa pamoja na wanawake wawili waliovalia vizuri wakiwa katika picha ya pamoja baada ya kikao cha kibenki.

Watu wakiwa katika sehemu maalumu, kwa ajili ya kutunza na kupokea pesa iitwayo benki, inayofanya kazi hiyo kiusalama zaidi.

Magari mazuri meupe yenye kufanana yakiwa sehemu ya wazi ili kuwavutia kuwavutia wateja kwa ajili ya mauzo sokoni.

Mfanyabiashara wa kiume akijihusisha na shughuli ya kuuza maziwa na kusambaza, akiwa na vikombe kwaajili ya kusambaza huduma hiyo kwa wateja.

Sofa kubwa, zuri na la kisasa lenye mito minne, lenye uwezo wa kubeba watu wengi, liko tayari kwa ajili ya kwenda sokoni kibiashara.

Sehemu maalumu kwa ajili ya uuzaji wa vifaa vya kukalia aina ya sofa, vikiwa tayari kwa ajili ya uuzaji na usambazwaji kwa wateja.